Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi yale wanayofundishwa na mwalimu wao, mambo haya yanatarajiwa kuwawezesha watu hao kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima wanaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia barakoa; wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale wanayofundishwa na mwalimu wao.

Mkisanyiko wa wanaume na wanawake watu wazima wakiendelea kupeana maelekezo mbalimbali, yanayohusiana na juu ya namna watakavyoendea shughuli hiyo ya kuelimisha watu wazima hawa na kupata elimu ya watu wazima na kuendea kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa na utulivu wa hali ya juu, yale wanaofundishwa na mwalimu wao ili kuweza kudhibiti mafunzo hayo kiurahisi na wepesi zaidi.

Mwalimu wa kiume katika moja ya shule za msingi akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi hao. Waliotulizana vizuri kwa ajili ya kumsikiliza mwalimu wao na kudhibiti yale anayowafundisha ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani akiendelea kuwapa mafunzo muhimu watoto hao, yatakayowawezesha wanafunzi hao kuelewa masomo yao hayo ya hesabu na kisha kufaulu mitihani yao vizuri.

Mazingira mazuri ya kuvutia ya shule ya msingi, yaliyozungukwa na bustani na vivuli anuai vya miti, na sehemu ya kuegesha magari, ili kuwapa watoto elimu muhimu inayotarajiwa kuwaongoza katika maisha yao ya baadaye.

Mwalimu wa wanafunzi wa shule ya msingi akiwa darasani, akiendelea kuwafundisha wanafunzi hao kwa ukaribu zaidi, huku wanafunzi wake wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa na kudhibiti mambo yote anayofundisha mwalimu wao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani, akiendelea kuwapatia watoto hao mafunzo mbalimbali, yatakaowawezesha wanafunzi hao kupata maarifa makubwa na kuweza kufanya vizuri katika mitihani yao hapo baadaye.

Mwalimu wa kiume wa sekondari wa somo la biolojia, akiwa darasani akiendelea kutumia njia mbalimbali zitakazowezesha wanafunzi hao kuelewa kiundani zaidi mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu

Chumba kikubwa cha maabara kinachopatikana katika moja ya shule ya sekondari, chumba hiki kinatumika kwa ajili ya kuendesha masomo kwa njia ya vitendo masomo hayo ya sayansi ili kuwezesha wanafunzi kupata maarifa yaliyo makubwa kabisa juu ya masomo hayo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa maktaba akiendelea kupanga vitabu katika mpangilio mzuri, njia hii ya kupatikana maktaba katika shule ni muhimu sana inayowawezesha wanafunzi kuweza kujitafutia machimbo ya kupata madini tofautitofauti, yatakayowawezesha kuelewa zaidi masomo yao darasani.

Chumba kikubwa kilichotengenezwa vizuri cha maabara kinachotumika kwa ajili ya masomo kwa njia ya vitendo katika shule za sekondari. Masomo hayo ya sayansi kwa njia ya vitendo ni muhimu sana kusoma kwa staili hiyo ili kuweza kupanua kuelewa wa wanafunzi.

Chumba kikubwa cha maabara, kinachotumika kwa ajili ya masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo, katika shule za sekondari. Masomo hayo ni muhimu ili kuweza kupanua uelewa wa wanafunzi katika masomo hayo na kuwafanyia wapate maarifa yaliyokuwa makubwa kabisa.

Mabinti wawili ambao ni wanafunzi katika shule ya sekondari waliovalia sare zao za shule, wakiwa katika maktaba wakiendelea kupekua madini mbalimbali yanayopatikana katika vitabu vilivyomo ndani ya maktaba hiyo, ili waweze kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kupokea mafunzo hayo na maelekezo mubashara kutoka kwa mkufunzi wao, anayetarajiwa kuwapatia maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wanaojumuisha wanaume na wanwake, wakiwa darasani wakiwa wamekaa kwa utukivu na umakini mkubwa wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao, anaendelea kuwapatia maarifa mbalimbali juu ya somo lao hilo.

Mkusanyiko wa vijana wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa katika ukumbi unaotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kufanyia mitihani. Wanafunzi hao wakiwa wametulia katika ukimya na utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanajibu yale waliyofundishwa na wakufunzi wao.

Eneo la darasa lililopo katika chuo kikuu lililojaa na wanafunzi wengi wa jinsia tofautitofauti pamoja na mkufunzi wao, wakiendelea kujipatia maarifa hayo kwa ukaribu na ustadi mkubwa kabisa unaotolewa na mwalimu wao na kuyathibiti mambo hayo ili kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Vijana wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamekaa wakijadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu yao hiyo, kwa kutumia njia za kisasa na simu janja zao na kompyuta mpakato, kwaajili ya kufanikisha zoezi hilo na kuchimba zaidia na kupata maarifa juu ya mambo hayo.

Kundi la vijana unajihusisha na elimu ya chuo kikuu wakinaendelea kujadiliana kupitia njia za kisasa na vifaa vya teknolojia, vinavyojumuisha simu janja pamoja na kompyuta mpakato, kutumia njia ya kusoma kuna wafanyazo kutanua wigo kupata maarifa mbalimbali yatakayo wasaidia katika kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu unao jumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayo husiana na masomo yao kwa kutumia kompyuta zao binafsi pamoja na simu janja, ili kuweza kuhakikisha wanapata sehemu nyingi za kupata vyanzo mbalimbali vya elimu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na usikivu mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti yale yote anayowapatia mkufunzi huyo na kisha kwenda kutafanyia kazi wanaporudi katika mitaa yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa, mkufunzi wao anaendelea kuwapatia maarifa mbalimbali yatakayo wawezesha wanafunzi hao kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao hapo baadae.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiendelea kujifunza na kufanya majadiliano tofauti tofauti, ili kuweza kujua mawazo ya watu wengine katika mkusanyiko huu na kisha kuyawasilisha kwa mkufunzi wao ili aweze kupima ni yapi mawazo bora katika jambo hilo.

Mkusanyiko wa vijana wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wanaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na nyeupe wakionyesha tabasamu kwenye nyuso zao ishara inayoashiria furaha kubwa waliokua nayo kumaliza masomo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujisomea kwa kutumia njia za kisasa zinazohusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kiteknolojia, vinavyojumuisha simu janja, pamoja na kompyuta zao binafsi, ili kuweza kuyaelewa masomo hayo kwa undani zaidi.

Mkusanyiko wa wakufunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiendelea kupatiana semina itakayowawezesha kutumia njia za kisasa na rahisi zaidi kufikisha mafunzo yao hayo kwa wanafunzi wao, ili waweze kueleweka vizuri na kwa wepesi.

Wanafunzi wa masomo ya ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali na maalumu kwa ajili ya shughuli hiyo, huku mkufunzi wao akiendelea kuikagua kazi yao kwa ukaribu zaidi na kuhakikisha wanafunzi wake wanafanya kile wanachotakiwa kukifanya.

Mwanafunzi katika chuo cha ufundi kiendelea kujifunza kwa ukarimu na umakini mkubwa namna ya kufanya vitu hivyo kwa kutumia njia ya vitendo, huku wakitumia vifaa vya kisasa zaidi jambo hili litamwezesha mwanafunzi huyu kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii yake.

Mwanamke huyu mrembo ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya ufundi, akiwa darasani kuendelea kujifunza kupitia njia ya vitendo kupitia vifaa mbalimbali. Kutumia njia kunamuwezesha kuweza kutanua maarifa yake kuweza kuelewa kwa urahisi zaidi.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali, njia hii ya kusoma ni nzuri itakayowawezesha wanafunzi hao kuelewa zaidi masomo yao na kisha kwenda kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Vijana wanaojihusisha na elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Usomaji kwa njia hii ni mzuri kwani unamwezesha mwanafunzi kuweza kuelewa mambo kwa undani zaidi, lakini pia kuweza kujua namna ya kutatua matatizo mbalimbali yatakayojoitokeza katika jamii yake.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea na masomo hayo kwa kutumia njia ya vitendo, njia hii inawawezesha wanafunzi hao kuweza kujua changamoto na njia mbalimbali ya kuweza kutatua changamoto hizo, ili kuweza kunufaisha mitaa yao na familia zao kwa ujumla.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao ,akiendelea kuwapatia mafunzo hayo kwa ukaribu na umakini mkubwa ili kuhakikisha wanafunzi hao wanajifunza yale yatakayowawezesha kwenda kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao, wakiendelea kutumia kompyuta ili kuweza kujua namna tofautitofauti zitakazo wawezesha kutatua changamoto zinazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa kupitia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya kompyuta. Njia hizi ni nzuri na zinazowawezesha wanafunzi hao kuweza kutanua uelewa wao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini mkubwa, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti kwa uvizuri zaidi yale anayowapatia mwalimu huyo, na kwenda kuyafanyia kazi ili kuanza kunufaika kupitia jambo hilo.